Hapa tunamuona mwanamke na kijana wake. Hapo kuna duka kidogo ambayo inaitwa Yustina, ni pahali pa kuuzwa maziwa. Mama aki, akitoa nyumbani kwake maziwa na kuziuza.

Hapa kuna viatu vya aina mingi. Kijiko ama jiko ni kidogo ama duka la viatu. Labda mwenyewe ana kazi ya kuosha viatu vya watu na asafishe.

Hapa tunaona nchi kubwa ambayo inapendeza. Barabara yake mahali magari yamewekwa wenye wamepangwa usafi katika barabarani, yaani nchi ni safi inapendeza vizuri.

Hapa naona wanaume wawili wakisalimiana. Mmoja mkononi, kungoni kifunguo. Hii inaonyesha mambo na ushikamano na urafiki katika wanadamu. Njia nzuri katika barini.

Hapa ni dukani. Chakula tele tele, vinywaji afya na duka ndogo ambao kuna kitu chochote aina mbalimbali vinywaji tamu tamu tele yote.

Hapa tunaona maduka na watu mbele wakijuzia mboga yao, ndizi, na tikitiki na kuna maduka ndogo ndogo ambayo utapata kila kitu. Na kuna barabara hapo barabara kuna gari kidogo, tukutuku na matatuu.

Hii inaonyesha wizara ya afya inayoenda popote nyumba kwa nyumba wakihudumisha ama wakiambia wazingatie kuwadhibitisha wenye ku order madawa wenye wataipokea

Hapo kuna jigari rasmi ambayo sijui imetengenezwa aje, tochi mbele mbili na ambayo imetengenezwa chuma, iko na saa yake, paipu yake na sanduku hapo mbele.

Hapa ni mjini , mjini kunapendeza na gari kila mahali, magari zimepakiwa hapo kila mtu labda ma gari lake na vinaonyesha kuna usalama na thibitisho ya afya kila mahali.

Hapa labda ni pahali pa kuuza magari. Gari tofauti tofauti cheupe, cheusi, chekundu, manjano zimejaa kwanza mbele mpaka nyuma inafuatana zimepangwa vizuri na zinapendeza sana.

Hapo kuna duka kidogo ambalo linaitwa Fatah Shop . Hapo mbele yake kimeandikwa mlango M-Pesa. Kuna sharabu aina yoyote, baridi yote, vitamutamu yote, chakula, maziwa, usisemu.

Hapa inaonyesha familia ambayo wako na furaha tele wamepaki gari yao vizuri hapa kwao, wakichukua picha na wanafurahi na wakati wao. Kila mtu anazungumza mwingine akisikiliza.

Linaonyesha mwanaume ambaye amevunjika mkononi ama amepata ajali mkononi. Amelazwa na ako na mikono bandeji nyeupe labda ni daktari au bibi yake amemshika kidole.

Hapo kuna wanaume pia mwanamke mmoja, wanaume wawili, mmoja amevaa suti na wana furaha yote, mmoja mwenye suti anawaonyesha simu yake kitu hawa wengine wanatabasamu na wana furaha tele.

Hapa kuna shilingi ya Kenya, pesa ya Kenya ambaye ni elfu moja, elfu moja ambaye ni mpya imetolewa sasa hivi kwa benki, Kenya shillings elfu moja.

Hapo kuna nchi ambayo inapendeza barabara mejengwa vizuri, kuna kila mahali na mwangaza, magari zimepakiwa hapa, magari aina moja lakini rangi tofauti zimepangwa.

Hapa tumemuona m, m, msichana ambaye amevalia vizuri. Amejipanga na amevalia nguo jeusi na hapo ndani shati jeupe. Hapo anaangalia gari, yaani gari imempendeza.

Hapa tunaona mikono miwili, hapo chini kuna kalamu na kijigari kidogo, mmoja anapewa kifunguu, sijui ni kifunguu ya gari ama namna gani, lakini tunaona huyu mwingine anachukua akipokea na mmoja anapeana kifunguu.

Hapa labda ni mahali pa mboga. Tunaona mboga mboga mbalimbali wameweka mahali tofauti tofauti. Mwenye mwenyewe hatumuoni lakini tunaona mboga.

Hapa kuna gari ambayo, magari ambayo zimepangwa kwa urahisi na ustaajabu na upendezaji. Magari zimefuatana moja kwa moja ,nyeupe, nyeusi siseme. Barabara safi, nchi ambayo inapendeza vizuri sana.